Ndani ya chumba kinachohusika na matibabu ya kinywa, mgonjwa amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakiendelea kumhudumia. Eneo hili ambalo watu wamezidi kuadhirika kutokana na kutokuwa makini wakati wa kusafisha meno.

Daktari akiendelea kumfanyia uchunguzi mgonjwa wa meno, na kwa mujibu wa wahudumu wa afya wagonjwa wanazidi kutokana na kutokuwa makini wakati wa kusafisha kinywa.

Ndani ya chumba kinachotoa matibabu hasa yanayohusiana na meno, mgonjwa amelazwa huku madaktari wawili wakiendelea kumpima na kumchunguza, ili hatimaye kugundua kile kinachomsibu, na kumpatia huduma.

Mama akiwa na binti yake wamevaa mavazi yanayofanana, akimfundisha namna bora na ya kisasa ya kutunza kinywa chake. Ikiwa ni pamoja na kusafisha meno asubuhi, mchana, jioni kwa kutumia dawa maalumu.

Daktari pamoja na nesi wake wamesimama huku mgonjwa wa meno amelazwa kitandani, wakiendelea kumuhudumia kwa kuingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili kuligundua tatizo lake na hatimae kumpatia matibabu.

Mtaro unaotiririsha maji, taka huku ukuta wake ukiendelea kumeguka taratibu taratibu kuelekea na kukaribia makazi ya watu, kuhatarisha usalama wa wote wanaoishi kwenye jamii hii.

Taka ngumu aina ya majani makavu yaliyopukutishwa na miti, yanachomwa katikati ya shamba, huku moshi ukitoka na kusambaa maeneo mbalimbali, ambayo yapo makazi ya watu.

Chupa zilizo tengenezwa kwa plastiki nyingi zikiwa ni za maji na soda, ambazo mjasiriamali mdogo anazishusha kutoka kwenye gari, ambapo ametoka kuzikusanya huku na kule ili baadae kwenda kuwauzia watu wa viwandani.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika hospitalini hasa wakati wa upasuaji ikiwa ni pamoja na mikasi, visu na vyombo vingine tofauti tofauti kwa ajili ya kuhifadhia zile taka zinazotokana na kazi.

Wagonjwa waliofika mapema hospitalini, wameketi kwenye mabenchi huku wakiinuka mojamoja na kwenda kumfwata mhudumu wa afya na kumuelezea tatizo lililowaleta.

Madaktari wawili (mwanamke na mwanaume) wakiwa wameingia sehemu ya kujipumzisha baada ya shughuli ndefu ya kufanya upasuaji, ambao umefanikiwa kwa kiwango kikubwa.

Mhudumu wa afya anayefanya kazi ndani ya duka la madawa tofautitofuti ya binaadamu, ameshika karatsi ya mgonjwa akiisoma kwa umakini, kabla ya kumhudumia vile vyote alivyoandikiwa.

Dada mrembo mwenye nywele zilizoshuka mpaka kwenye mabega yake, huku amevalia koti jeupe la kidaktari, anatabasamu na amefunga mikono yake. Akisimama imara kuifurahia siku yake.

Ndani ya wodi iliyotengwa maalumu kwa ajili ya watoto, daktari wakati akipita kwenye zamu yake, umakini wake umechukuliwa na mtoto aliyeketi kitandani na mama yake akimkagua kwa umakini kabla ya kumruhusu kwenda nyumbani.

Kijana wa kiume mtanashati, ambaye amevaa mavazi yanayoendana na ya wahudumu wa afya. Huku ameweka mikono yake nyuma akitabasamu kwa furaha kubwa, kwa siku yake yenye mafanikio.

Madaktari wawili mwanamke na mwanaume, wakiwa ndani ya chumba kinachojihusisha na matibabu ya mtoto, akiwa amelazwa kitandani wakimwangalia kwa umakini, kumkagua na baadaye kujua changamoto anayoipitia.

Mhudumu wa afya anayehusika na watoto. Akiwa amewachukua wawili na kuwaweka kwenye mashine maalumu punde tu walipo toka kuzaliwa, ili waendelee kuwachunguza na baadaye kuwapatia mama zao na kuwaruhusu kwenda nyumbani.

Ndani ya chumba cha daktari kwa ajili ya watoto, akiendelea kumchunguza kwa makini aliyelazwa kitandani, ili kugundua tatizo lake na kumpatia huduma anayohitaji kabla ya kumrejesha kwa mama yake.

Ndani ya chumba maalumu kinachohusika na matibabu ya watoto mama baada ya kujifungua na kumleta mwanae akimtazama kwa makini kuhakikisha anaendelea kuwa na afya bora na wahudumu wanampa kila anachokihitaji

Mtoto ametundikwa kwenye mashine maalumu, inayotumika kwa ajili ya kuujua uzito hasa alionao, ili kugundua maendeleo yake, ndani ya chumba kilichotengwa maalumu, kwa ajili ya matibabu na shughuli zote zinazohusiana na watoto.

Wahudumu wa afya waliokita kambi yao kijijini wanaendelea na zoezi la kuwapatia chanjo watoto, inayoweza kiwasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama vile surua inayosababisha ulemavu wa kudumu.

Wahudumu wa afya waliokita kambi yao kwenye mitaa mbalimbali wanaendelea kutoa chanjo maalumu kwaajili ya watoto, zinazowasaidia kuwakinga na kuwaponya magonjwa mbalimbali.

Mimea mbalimbali iliyolimwa mashambani na sasa imebadilishwa na kuwa mbegu na baadaye kutengenezwa. Na zimepatikana dawa tofautitofauti za kiasili ambazo hutumika kuponya magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili inayotengenezwa kwa vitu mbali kama vile: maji ya moto, tangawizi na limao, inayoweza kutibu magonjwa tofautitofauti hasa uzito uliozidi.

Mkulima akiukagua mmea wa mti alioupanda huku ukiendelea kustawi vizuri, ambao kikawaida hutumika kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili ambazo kuponya magonjwa tofauti tofauti.

Wafanya biashara mbalimbali wamejaa sokoni huku baadhi wakiuza dawa za asili wameziweka kwenye vifungashioa aina ya chupa za plastiki zanazotumika kuponya magonjwa tofautitofauti hasa yalioshindikana kwa madaktari.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa mchanganyiko wa mimea mbalimbali. Zipo tayari kuwatibu wagonjwa hasa wale wanaoishi pembezoni mwa miji, ambapo huduma za hospitali hazipatikani kwa urahisi.

Mea ambao unaitwa arovera ambao hutumika hasa kwajili ya kuponya magonjwa ya asili ukiwa umemea vizuri kutokana na mvua zinazo nyesha mara kwa mara pamoja na udongo wenye rutuba nzuri.